Kwenye soko la kuuza matunda kunaonekana wafanya biashara wanaotekeleza shughuli zao za kuuza matunda. Kuna matunda aina mbali mbali mahali hapa kuna machungwa, kuna nyanya pia kuna vitunguu na matunda mengine kama vile ndizi na matunda mengine kama parachichi iko mahali hapa.

Mahali hapa ni mahali ambapo watu huchukua maziwa yao ili waweze kusanya mahali pale. Pia mahali pale kuna mashine ambayo watu hufinya ili kupokea maziwa watakayo. Huenda mtu akihitaji maziwa kiasi fulani atabonyeza kwa hicho mashine ili aweze kupokea maziwa anayotaka.

Mahali hapa tunaona chombo kinachotumiwa na wachukuzi katika kutekeleza shughuli zao za kibiashara, chombo hiki kwa mara nyingi hutumiwa na wafanyi biashara wanaouza mayai au, vitu vingine kama mandazi, wanatumia chombo hiki kuuza mtaani.

Mahali hapa panaonekana gari la kisasa ambalo halitumii mafuta pali linatumia nguvu ya umeme ikiwa umeeka nguvu ya umeme kwenye gari lako unaweza kutumia badala ya mafuta alafu kisha ukiwa karibu kumaliza umeme unaweza kuiongezea alafu iendelee na safari.

Mahali hapa pana kijana mmoja anayekaa chini akiwa anawaza mawazo mingi sana na mbele yake kuna duka linalotumiwa kuuza au kutoa na kutuma pesa.

Mahali hapa ni maduka, halafu maandishi yanayoonekana ukutani ni ya kuchanganya au yana utata kwa sababu tunafahamu ya kwamba wanauza maziwa wala si chumba cha kuuzia vinywaji ilali wameandika ya kwamba ni nyumba ya kuuza vinywaji.

Kwenye sehemu ya kuuza magari, magari yanapatika Kwa wingi na zikiwa zimepangwa kwa laini moja magari yanaweza kuwa na rangi tafauti tafauti na hawa watu wanao nunua wanatafautiana Kwa sababu watu wite hawapindi magari ya rangi moja watu wanauwezo wa kujakuwa na kununua gari wanayiipenda.

Kwenye sehemu za kupeleka maziwa, panaonekana watu wamekusanya maziwa na kuweka mitungi inayotumiwa kuhifadhi maziwa ili asiweze kuharibika, pia hapa kuna mashini inayotumika kutoa maziwa kulingana na kiasi cha pesa ambacho unacho inakupea maziwa ya kiasi hicho.

Mahali hapa panatumiwa kuuza magari ya aina mbalimbali, wanunuzi huja mahali hapa ili waweze kujichakulia magari wanayotaka kununua.

Hapa pana noti ya elfu moja. Noti ya elfu moja inaonekana kwamba ni ile noti inayotumika hivi sasa, hii ni noti ambayo inajulikana kwa watu wengi na imekubalika katika benki kuu ya Kenya, kwa matumizi kwa watu wa taifa la Kenya.

Hapa ni mahali pa kuuza aina mbalimbali ya matunda yanayo uswa hapa inaonekana ya Kwamba Kwa mara zinatumika katika upishi mojawapo wa ya matunda haya yanapotumika katika upishi ni nyanya vitinguu na pia Kuna mboga na daania.

Duka hili linatumika kuuza vifaa vinavyo husika na ufugaji wa ngombe. Pia watu wanaweza kwenda kuulizia maswala yanayo wahusu mifugo yao. Iwapo kuna shida lolote, wanaweza kusaidiwa mahali hapa kwa kupewa maelezo ambapo wanafaa kuyafuata katika ufugaji yao.

Mahali hapa linaonekana ya kwamba ni sehemu ya kuuza matunda aina mbali mbali moja wapo ya matunda tunaloliona hapa moja wapo ni parachichi kuna tunda la machungwa alafu pia kuna maembe. Matunda haya yanatusaidia sana katika kuzuia magonjwa yasitupate.

Mahali hapa ni sehemu ya kuegesha magari kwenye mazingira ya nyumbani. Magari haya huenda yameegeshwa wakati watu wamekuja sherehe mbali mbali sehemu za nyumbai. Wanatumia aina ya magari tofauti tofauti, kuna gari la abiria la Umma alafu kuna magari ya binafsi.

Mahali hapa ni mahali pa uuzaji wa vitu mbali mbali tunaweza kuona ya kwamba kuna viazi ambayo yanauzwa pia kuna karoti na kuna vitunguu ambayo watu huongeza katika upishi yao ili waweze kukula chakula yao kwa,,,

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sehemu ya uuzaji wa magari . Magari haya yanaweza kuletwa kutoka nchi za nje alafu zitaweza kuuziwa watu wa nchi hii. Alafu pia magari yanaweza kuuziwa ukiwa na pesa au ulete ukilipa mdogo mdogo.

Mahali hapa panaonekana duka moja linaloshughulikia wateja wa kambuni mbili tofauti, kambuni moja linalojulikana katika nchi ambayo huwa inatumiwa kutoa pesa inajulikana kama mpesa alafu pia kuna kambuni moja maarufu pia inayotumika au watumizi wengi nchini inayoitwa Airtel money.

Kwenye duka la kuuza bidhaa mbali mbali. Tunaweza kupata bidhaa tunazohitaji kutoka sehemu hii. Pia kwenye duka hili tunaweza kutoa pesa ambazo tumemiwa na wapenzi wetu, alafu pia tunaweza kutuma au kutumana pesa kupitia duka hili.

Mazingira tunayoyaona hapa yanatuonyesha mazingira ya sehemu za jiji ambapo biashara za aina mbalimbali zinaendelea, kuna biashara za usafirishaji ambapo magari yanatumika, kuna biashara za kuuza matunda alafu pia kuna biashara za watu wa duka.

Mahali hapa tunaona noti nyingi sana za elfu moja ambazo zilikua zinatumika kitambo, kabla ya kuja ya noti mpya ya elfu moja zinazotumika hivi sasa. Noti hii ya kitambo iliweza kubadilishwa miaka chache zilizopita na iliweza kutumika kufanya kazi nzuri sana.

Kwenye sehemu ya kuuza magari. Kuna magari ya aina mbalimbali na hapo ndipo watu wanaweza pata magari yanaotaka. Kwa sababu ni vingi Wana uwezo wa kuchakua gari kulinga a na uwezo yao ya kifedhaa magari haya ni mazuri sana.

Mahali hapa inaonekana ya kwamba ni duka mojawapo inayotumika katika kuuza dawa inayotibu magonjwa mbalimbali. Katika duka hili, tunaweza pia kufahamu ya kwamba, inashughulikia mambo ya pesa ikiwemo kutoa pesa au kutuma pesa.

Mahali hapa panaonekana gari ambalo huenda linatumika kufanya usafirishaji wa watu, au huenda pia, ni gari ya kibinafsi. Gari hili linaonekana kuwa bado ni jipya na inaweza kuwa inatekeleza kazi nzuri sana.

Kwenye stesheni ya magari, watu wanaweza kuegesha magari yao, kila mmoja na mahali pake pa kuegesha. Katika sehemu mbali mbali za nchi, pametengewa mahali pa kuegesha gari ili pasiwe na msongamano wa magari lisilo kuwa na mpango, hii ni ya muhimu sana ile iwe nzuri.